Nguzo ndefu iliyozungukwa na nyaya za umeme pamoja na miti yenye rangi ya kijani kijivu pamoja na milima iliyozunguka na nyumba za jirani, ikionyesha kwamba kuna usambazaji wa umeme katika miji iliyokaribu na hiyo nguzo ya umeme. Pamoja na kukidhi mahitaji ya watu ili kupata umeme safi kwa ajili ya kukidhi maisha ya watu na wakazi wa maeneo hayo.